Hiki ni chumba cha upasuaji chenye timu kubwa ya madaktari na wauguzi wakifanya kazi kwa kushirikiana. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji, kofia na barakoa, huku baadhi wakiwa wamevalia glovu. Kuna mgonjwa amelala kwenye meza ya upasuaji na vifaa mbalimbali vya matibabu, ikiwemo taa za upasuaji na vifaa vya IV vikiwa vimewekwa karibu.

Hiki ni chumba cha upasuaji chenye shughuli nyingi. Kuna madaktari na wauguzi kadhaa wakiwa wamevaa sare za upasuaji na barakoa wakifanya kazi Kwa bidii. Baadhi yao wamesimama mgonjwa ambaye haonekani vizuri wakifanya upasuaji huku wengine wakisimama karibu labda wakisaidia au kufuatilia. Vifaa za matibabu na taa za upasuaji zinaoonekana juu zikionyesha mazingira halisi ya hospitali.

Hii ni kliniki ya rununu ya Beyond Zero inayomilikiwa na mama Rachel Ruto. Kliniki hii ya simu ina vifaa vya matibabu na inatumiwa kutoa huduma za afya maeneo mbalimbali kama inavyoonekana hapa ikiwa imepaki kwenye nyasi.

Hawa ni wanaume watatu, wawili wakiwa wamevalia fulana za bluu na nyeupe. Mmoja wao anampa mwanaume aliyevaa shati la bluu kiti. Kuna sanduku la kadibodi chini. Inawezekana wanatoa msaada.

Huu ni mwonekano wa kliniki ya simu ya Beyond Zero iliyoegeshwa nje ikiwa na ngazi za kupandia. Watu kadhaa wakiwemo wanawake na wototo wanasubiri karibu na gari, baadhi wameketi chini. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la wazi na kuna majengo machache nyuma. Kichwa cha habari chini ya picha kinasema Beyond Zero team was also onsite at Open Day ikionyesha kuwa kliniki hii ilihudhuria siku ya wazi.

Huu ni msafara wa matibabu ukiendeshwa na beyond zero clini na unaonekana kuhudumia jamii katika kaunti ya Laikipia. Lori jeupe lililobadilishwa kwa kuwa kliniki ya simu limesimama katika eneo lenye udongo na watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wanasubiri kuhudumiwa.

Hii ni seti ya vifaa vya meno vilivyopangwa vizuri kwenye sehemu yenye rangi ya bluu. Kuna kioo cha meno na zana zingine kama kucha mbalimbali zote zikionyesha kutumika kwa matibabu ya meno. Hivi ni vifaa maalum vya daktari wa meno.

Huyu ni afisa wa jeshi akivalia barakoa akimhudumia mwanamke aliyevaa nguo za kitamaduni. Inawezekana ni kwenye kambi ya matibabu au zoezi ya kutoa huduma za afya kwa jamii. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya jengo.

Fumbua kinywa ukiangazia meno ya juu na ya chini. Mswaki mdogo wa buluu unatumiwa kutumia dutu nyeupe iliyong'aa kwenye jino la juu. Hii inaonekana kuwa ni utaratibu wa matibabu ya meno, labda kusafisha au kutumia kiraka.

Mwanamke anaweka dawa ya meno kwenye mswaki. Mikono yake inaonekana inashika mswaki na kubonyeza tube ya dawa ya meno. Mswaki una brashi ya buluu na kijani na dawa ya meno nyeupe inatoka kwenye tube . Nyuma ya mikono na mswaki kuna uso wa mwanamke ingawa sehemu ya chini ya uso ndio inayoonekana zaidi.

Huu ni mkono wa daktari wa meno akiwa amevalia glovu ya buluu ameshika zana tatu muhimu za uchunguzi wa meno, zana hizo ni kioo, kipiga na kifaa kingine cha kukagua meno zikiashiria huduma ya afya ya kinywa.

Anaonekana daktari wa meno amevaa barakoa na glovu za buluu akishikilia mfano ya taya iliyo na meno. Anaonekana akielezea au kuonyesha kitu kinachohusiana na afya ya meno au taratibu za meno labda akizungumzia kuhusu upandikizaji wa meno kutokana na muundo wa meno. Mkono wake mmoja unashikilia mfano huo na mwingine unaelekeza kwenye sehemu fulani ya meno.

Zinaonekana zana mbili za daktari wa meno zikiwa zimepangwa kwa umbo la X juu ya sehemu yenye rangi ya kijani kibluu. Chombo kimoja ni kioo kidogo cha meno na kingine ni kifaa cha ncha kali kinachotumika kuchunguza meno. Kati ya zana hizo, kuna mfano wa jino la bandia likiwa limekaa wima. Hii inaashiria mada au inayohusiana na afya ya meno, matibabu au uingizwaji wa meno.

Kunao kikundi cha wazima moto wakiwa wanakimbia. Wamevalia sare zao na kofia ngumu za rangi ya manjano. Mmoja wao anaonekana kubeba kitu kinachofanana na machela. Barabara ni mvua na inaakisi miili yao na majengo yaliyoko nyuma ikiashiria kuwa huenda kumetokea dharura au wanapokea mafunzo. Gari la zima moto jekundu linaonekana kwa umbali.

Hili ni eneo lenye maji ya rangi ya kahawia labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko na mabaki ya miti na vitu vingine vyakielea au kuzama ndani yake. Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama ndani ya maji hayo akishikilia gugu au mti huku watu wengine wakiwa wamekusanyika kando mwa maji nyuma linaashiria adhari ya maafa ya asili au shughuli za usafishaji labda kutokana na tukio kama hilo.

Hili ni kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa kofia ngumu za uasalama na fulana za usalama zenye rangi ya manjano au nyekundu. Wanaonekana kuwa kwenye eneo la ujenzi au mradi fulani. Wanaume na wanawake wamo ndani ya kundi hilo huku wanawake wawili mbele wakiwa wamevaa hijabu na nguo ndefu nyeusi pamoja na vifaa avya usalama.

Nyumba nyeupe imeharibika pakubwa ikionyesha uharibifu mkubwa na mazingira yaliyojaa mabaki ya vifaa vya ujenzi na vitu vilivyoharibika. Mti umelala karibu na nyumba kuashiria athari za maafa ya asili au ajali.

Huyu ni mwanamke anapigana na moto mkubwa unaowaka kwenye jengo la mbao . Amevalia mavazi kamili ya zima moto na anatumia hosi yenye shinikizo la maji. Linaonekana kama zoezi la kuzima moto au tukio gani umeweka tu halisi na dharura.

Eneo kubwa linaonekana likiwa limekatwa miti likionyesha visiki na matawi yalitapakaa chini, miti michache imesalia mbali upande wa mbele na nyuma, hali hii inaonyesha uharibifu wa misitu na atharu za ukataji miti.

Gari jekundu limefunikwa na mti mkubwa ulioanguka unaoashiria uharibifu kutokana na dhoruba au upepo mkali. Mti huo umelala juu ya gari na sehemu ya barabara iliyo karibu. Kwa mbali kuna mtu mmoja anayetembea na mandhari ina miti mingine iliyoathirika na uharibifu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na unyevu nyevu labda kutokana na mvua iliyotangulia.

Wafanya upasuaji wanne wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia, wakiwa wamesimama kwenye chumba cha upasuaji. Mmoja wao anaonekana mbele akitazama skrini iliyo onyesha picha ya ndani ya mwili. Vifaa vya upasuaji pia viko karibu.

Macho ya karibu ya darubini nyeusi. Kifaa kinachotumika kukuza vitu vidogo iko juu ya meza nyeupe. Nyuma, kuna vitu vingine visivyoeleweka, labda karatasi au vifaa vya maabara. Darubini inaonekana kuwa tayari kwa matumizi.

Duka hili la dawa au chumba cha kuhifadhi dawa. Kuna rafu nyingi nyeupe zilizojazwa na masanduku ya bluu, makopo na vifaa vingine vya matibabu. Upande wa kushoto kuna kiti kidogo cha chuma na ngozi ya kijani. Kati ya rafu hizo kuna meza yenye karatasi na vitabu vilivyotawanyika. Dirisha kubwa upande wa kulia inaruhusu mwanga kuingia. Chumba kinaonekana kuwa kimejaa bidhaa na kinaonyesha eneo la kazi.

Hii ni ndani ya chumba ambapo mlango wa rangi ya bluu umefunguliwa kidogo ukionyesha chumba kingine chenye meza ya rangi ya chungwa na viti. Katika chumba cha kwanza upande wa kulia kuna sanduku kubwa la buluu juu ya kabati. Kuta zote mbili kushoto zina karatasi zilizobandikwa zenye maandishi. Pia kuna benchi la mbao upande wa kushoto.

Hiki ni kifaa cha kupiga picha za X-ray za meno, mara nyingi, huitwa panoramic x-ray au OPG. Kifaa hiki hutumika kunasa picha kamili ya meno, taya na miundo mingine ya kinywa yote kwa wakati mmoja.

Haya ni mapipa mawili marefu ya taka yakifanana mojawapo likiwa na rangi ya buluu na jingine rangi ya kijivu nyeupe. Yanatumika kwa ajili ya usafi hasa kwa taka za wanawake na yana muundo mwembamba unaoyafanya yatoshe kwa nafasi ndogo kama vile vyoo.

Chupa kubwa nyeupe ya plastiki yenye lembo ime andikwa FAHOLO FORMALIN na FORMALDEHYDE CONTENT 40% . Chini ya jina kuna maelekezo ya matumizi ikiwemo For use as an aid in preserving tissue samples, for laboratory use na for veterinary use pia ime eleza kuwa ni for external use only na ina ishara ya tahadhari. Chupa hio ime wekwa juu ya kisanduku ya mbao.

Bidhaa tatu za matibabu zinaonekana zikiwa zimewekwa juu ya uso wa mbao. Upande wa kushoto kuna kisanduku kikubwa chenye picha ya kifaa cha kupimia sukari kwenye damu kiitwacho On-Call Plus Blood Glucose Meter na kinaonyesha matokeo ya tano nukta nane. Kulia kwake kuna visanduku viwili vidogo vya vipande vya kupimia sukari.

Hii ni mazingira ya hospitali au zahanati. Ukiangalia gari la kubebea vifaa vya matibabu lenye rangi ya bluu na kijivu. Gari hilo lina draw nyingi zenye vipini vyekundu, baadhi zikiwa wazi na juu yake kuna sehemu ya kuwekea vifaa na msimamo wa chupa za drip .Chini kuna ndoo mbili za taka, zote zikionyesha kuwa ni sehemu muhimu ya chumba cha matibabu.

Nikiangazia Kwa karibu ,hii inaonyesha jicho la mtu ambapo kidole kinashikilia kope la juu likiwa limeinuliwa. Kope la chini linaonekana kukuja ndani na kope zake zikielekea ndani karibu na mboni ya jicho.

Hili ni sanduku la dawa kutoka Biofarmer lililoandikwa Novel Oral Palumelities Vaccine Type mbili, kand ya sanduku kuna chupa ndogo ya chanjo iliojaa kiowevu cha manjano inaonekana ni bidhaa ya matibabu inayohusiana na chanjo ya polio.

Daktari wa kike akiwa amevaa barakoa na nguo za hospitali, anampa sindano mkononi mwa mgonjwa wa kiume. Mgonjwa naye amevaa barakoa . Inaonekana kama chanjo au matibabu mengine ya kimatibabu, yanayotolewa katika kituo cha afya.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye benchi na mtoto mchanga mikononi mwake. Labda hospitalini au kliniki. Mhudumu wa afya anaonekana akimhudumia mtoto. Wanawake wengine wamekaa kwenye benchi nyuma wakisubiri huduma.

Hiki ni chumba kinachoonekana kuwa wodi ya watoto hospitalini yenye kuta za rangi ya waridi. Kuna vitanda kadhaa vya watoto na mmoja wa watoto amelala kitandani. Mtu mzima anaonekana amesimama karibu na kitanda akitumia kifaa cha matibabu kinachoonyesha grafu kwenye skrini.

Mikono inaonekana ikiwa inakosha chini ya bomba la maji kwenye sinki la jikoni. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba na kuna povu la sabuni mkononi kuashiria usafi. Picha hii inaonyesha umuhimu wa kunawa mikono.

Lengo hili la soka lina fremu ya chuma iliyo na rangi nyekundu na bluu na wavu mweusi, inaonekana ni lengo dogo labda linalofaa kwa mazoezi au kucheza katika uwanja mdogo au kwa watoto.

Mwangaza wa jua unapenya kupitia majani mengi ya kijani kibichi. Matawi yamesheheni majani mabichi yaliyonawiri, yakionyesha uhai na utulivu . Sehemu hii inaonekana kuwa msituni au bustani ambapo asili inajitokeza kwa uzuri wake wote.

Huu ni mti mkubwa wenye majani mengi, na kutoka juu ukielekea angani. Matawi yake marefu na yenye majani mabichi yameenea, yakionyesha uzuri wa asili na labda kutoa kivuli.

Kuna jiwe kubwa la rangi ya machungwa likiwa limezungukwa na majani mabichi makubwa ya mimea. Juu yake, kuna shina na chipukizi mpya. Hii inaonyesha uzuri wa bustani au shamba la mboga.

Huu ni mti wa papai wenye majani mabichi. Matunda kadhaa ya papai yanaonekana yaki ning'inia kwenye mti, baadhi yakiwa yameanza kuiva na kua na rangi ya machungwa. Mwanga wa jua unaonekana ukipitia majani, na kufanya ionekane angavu na yenye kupendeza.

Huu ni mti mdogo wenye majani marefu mebamba na kijani kibichi ukiwa umesimama katikati ya eneo lenye mimea mingine na udongo. Kwa nyuma kidogo kuna jengo la mbao lenye paa la rangi ya kahawia ikipendekeza mazingira ya mashambani au kijijini. Anga inaonekana wazi na jua inaonekana likiangaza.

Hili ni shamba la vitunguu maji lilolopandwa vizuri. Eneo ya vitunguu ina majani marefu ya kijani kibichi na imepangwa katika safu. Udongo unaonekana kuwa na magugu kidogo katikati ya mimea. Kwa mbali kuna uzio wa mbao unayonyesha kuwa shamba hili linaweza kuwa sehemu ya bustani au shamba ndogo la nyumbani.